Hii ni mti ya stima, mti hii hubeba nyaya za stima. Nyaya za stima hupitisha moto katika manyumba ya watu ili watu hawa waweze kupata mwangaza katika manyumba zao.

Hii ni nyaya ya stima. Stima hii ina kidude ambacho kinatumika kusambaza stima katika manyumba za watu. Kidude hii hutumika ili kusambaza stima na kuweza watu kupata mwangaza.

Hii ni nyumba ya ghorofa. Ghorofa hili limezingirwa kwa kutumia nyaya za stima. Nyaya za stima huzuhia wezi na wanyama ambao wanaweza dhuru binadamu kupitia humu.

Watu hawa wanazingatia usafi wa mazingira kwa kufangia na kutoa takataka mahali ambapo hayafai. Watu hawa wamevaa glavu ili kutoa takataka na kufanya usafi vyema.

Huyu ni mnyamapori. Huwa mrefu mno . Anaitwa twiga. Yeye huvutia watalii katika nchi hii na watalii wanapokuja huleta pesa za kigeni katika nchi hii. Mnyama huyu huwa na rangi mzuri.

Huyu ni askari mlindaporini. Yeye hulinda wanyama. Mnyama aliyelala chini ni simba. Askari huyu amempiga risasi simba kwa maana ametoroka na anaweza dhuru watu.

Hawa ni mamba. Mamba hawa ni wawili. Wao huishi kwenye maji na pia kwenye ardhi. Wanyama hawa huvutia watalii kuja kwenye nchi na kuwaona. Wanyama hawa hutaga mayai pia.

Huyu ni mwanamke. Mwanamke huyu ametandika kitambaa kwenye nyasi. Anatumia mti kama kivuli chake ili aweze kutulia na wapenzi wake kujiangalilia mandhari ambayo imo karibu nao.

Hii ni maji, maji hii inatoka kwenye mawe, mtu huyu anachotelea maji kwa kutumia ndoo, ana ndoo mbili ya kuweka maji, maji ni muhimu katika maisha ya binadamu, pia wanyama.

Mti hii imefanya mandhari ya mahali hapa yawe ya kuvutia. Miti huleta hewa safi katika mahali hapo na pia huvuta mvua. Mti ni muhimu katika maisha na mahali ambapo watu wanaishi.

Mahali hapo ni pasafi kando Yake kunayo miti mingi inayo majani ya kijani kibichi kuna watu watatu mmoja ni mtoto . Wamekuja kupumzika mahali hapa na kufurahia mandhari ilio hapo.

Hii ni sehemu ya kutupa taka. Jaa hili limejaa takataka mno. Pia, kuna moshi, kuonekana kwamba linachomwa. Kunao watoto wanaotoka shuleni, wanapitia kando ya hii jaa.

Huyu ni mnyama pori. Mnyama huyu huwa mkubwa na sauti kubwa anaitwa simba. Mnyama huyu huvutia watalii amabapo wanapokuja nchi hii na kuleta pesa za kigeni.

Mto hii imejawa na takataka mengi . Watu katika sehemu hii hawazingatii usafi wa mazingira. Maji yanapokuwa machafu hufanya watu kuwa na magonjwa mengi.

Huyu ni mnyama pori. Hupatikana kwenye msitu au porini. Ni mnyama mkubwa. Jina lake ni kifaru. Yeye huleta pesa za kigeni katika nchi hii, ambapo watalii wanapokuja kumwona.

Hawa ni wanyamapori wanaitwa swara. Wanapatikana kwenye porini au msitu. Wao huvutia watalii na kuleta pesa za kigeni katika nchi hii. Watu hupendezwa na vile wao hukua.

Hii ni msitu, kunayo miti mingi ambayo yana majani ya kijani kibichi pia kunayo barabara ya miguu ambayo watu hutumia kwa kupitia. Kuna mtu ambaye anatumia barabara hiyo kukimbia.

Hawa ni wanayama pori wanapatikana kwenye msitu au porini wanyama hawa ni vifaru ni wakubwa mno wao huvutia watalii na kuleta pesa ya kigeni katika nchi hii wanapokuja kuwaona.

Hawa ni wanyama pori wana rangi ya nyeupe na nyeusi. Wanyama hawa wanavutia mno; wanaitwa pundamilia. Wao hupatikana kwenye msitu au porini.

Hii ni msiti, msitu huu una miti mengi miti yake ni mirefu na inayo majani ya kibichi, mandhari ya sehemu hii iko safi na ya kupendeza. Pia ina barabara ndogo ya ambao watu wanatembele humu.

Hawa ni wanyamapori. Hawa huitwa mbuni. Wanyama hawa hutembea kwa maringo na kwa mwendo wa polepole. Hawa ni ndege ambao hawapai kwenye anga.

Hii ni barabara. Kando yake kunayo miti mingi. Miti hii inaonekana mzuri, imefanya mandhari hii iwe ya kupendeza. Majani yake ni ya kijani kibichi.

Hii ni jalataka. Jalataka hutupwa takataka. Watu huweka takataka humo ili kuhifadhi sehemu yao kuwa safi. Mazingira inafaa kuwa safi ili kuzuia watu kupata magonjwa mengi kama kipindupindu.

Mazingira hii ni chafu mno . Watu wanafaa kuangalia mazingira yao na kufanya yawe safi ili kuepusha kuwa na magonjwa mengi. Mtu huyu anachota maji ambapo kunayo maji machafu kando yake.

Hawa ni namba. Mamba huishi kwenye maji na pia ardhi. Wanyama hawa hutaga mahali. Wanyama hawa huvutia watalii na watalii hawa huleta pesa za kigeni katika nchi.

Hawa ni wanyama pori. Wao hula nyasi, wao huvutia watalii katika nchi hii, pia huleta pesa za kigeni katika nchi. Wao huitwa kiboko.

Watu hawa wanazingatia usafi wa mazingira. Wanasafisha mito kwa kutoa takataka. Watu hawa wanatumia miti na vifaa vingi kwa kutoa takataka kwenye mito.

Hawa ni wanyama pori wanakunywa maji. wao hupatikana kwenye porini au msituni. Wanyama hawa huleta pesa za kigeni na kuvutia watalii katika nchi hii. Wanyama hawa huitwa punda milia.

Hawa ni watu, kunao wanaume wawili na mwanamke mmoja, watu hawa wamepanda mlima. Watu hawa hufanya mazoezi kwa kupanda mlima na kufurahia mandhari ya mlima.

Hii ni maji. Maji hii inateremka kwenye mawe makubwa. Kando yake kunao watu wawili, mwanamke na mwanaume. Watu hawa wanachukua picha kwa maana sehemu hii imewapendeza mno.

Mwanamke huyu amekalia jiwe. Kando yake kunayo maji inayoteremka kutoka kwenye majiwe makubwa. Mwanamke huyu anafurahia mandhari ili aweze kuchukua picha inayompendeza.

Hawa ni wanyama. Wanyama hawa huitwa ndege. Ndege hawa wamo juu ya mti, wengine wako chini. Katika mahali wamo kunayo miti mingi ambayo yana majani ya kijani kibichi.

Hii ni mitungi, mitungi hii inachotelewa maji, maji huwa ni muhimu katika afya ya binadamu na pia wanyama. Maji huchotelewa mahali ambapo hakuna maji kwa kila siku.

Hii ni mto. Mto hii ina mawe mingi. Maji yanapitia kwenye mawe. Kando ya mto hii kuna mimea ambayo ni ya kijani kibichi. Pia kunayo miti. Maji ni uhai katika binadamu na pia husaidia katika mwili.

Uwanja hii una mchanga mweupe, juu mawingu ni ya buluu na nyeupe. Mawingu hii huwa haileti mvua wao huonyesha hewa ikiwa safi.

Hii ni bwawa ya maji, kando yake kunayo manyumba ya ghorofa na pia kuna miti mingi ambayo ni ya kijani kibichi. Miti hii inafanya mandhari iwe safi na ya kupendeza macho.

Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa wamevaa barakoa. Wanafunzi hawa wanafunzwa kupanda miti. Miti husaidia mandhari kuwa na hewa safi na pia huvutia macho kwa wanyama pia na kwa watu.

Haya ni manyumba. Manyumba haya yanaonekana kua duni, kwa maana yamejengwa na matope na mabati. Kando yake ni kuchafu mno, kumetupwa makaratasi na vitu ambavyo havipendezi.

Hii ni barabara ya mchanga. Kando ya barabara hii kuna miti mingi. Miti haya yamefanya mandhari yawe safi na ya kupendeza. Unapoelekea na hii barabara, inakuelekeza kwenye nyumba ambayo imo mbele yake.

Hii ni mto. Mto hii ni chafu sana. Kando yake yamejengwa manyumba mengi mno. Majumba haya yamejengwa kwa mabati na pia si kwa hali iliyo njema. Pia kando yake si kusafi, ni pachafu mno.

Hii ni mto. Mto ni chafu mno. Mto hii imetupwa takataka nyingi. Kando ya mto hii kuna watu wanafulia hapo na maji ambayo wanaofulia yanateremka yakielekea kwenye mtoni.

Hii ni mto. Kando yake iko na watu wawili. Mmoja wao anasafisha mto kwa kuondoa takataka zilizotupwa humo ndani. Mto usafishwa ili yaweze kusafirisha maji mahali ambapo inaoelekea.

Hii ni mtaro ni mtaro huu umetolewa uchafu ili maji yaweze kupita vyema ,kando ya mitaro hii kuna watu wameketi wengine kando yake wamo sokoni wakiuza vitu vyao.

Hawa ni wanyama pori, wanyama hawa hupatikana kwenye mbunga au porini, wanyama hawa huwapa nchi pesa za kigeni na pia uvutia wageni kutoka nchi mbalimbali ili waje kuona wanyama.

Huyu ni mnyama wa porini. Jina yake ni chui. Ametazama juu. Amefungiwa mahali ambapo hawezi toka kwa maana ni mnyama hatari .Pia huleta watu kutoka nchi mbalimbali kuja kumwona. Ni mnyama ambaye anayesaidia nchi kuleta hela katika nchi tofauti tofauti.

Hili ni bwawa la maji. Kando yake kuna miti mingi ambayo yana matawi mengi. Unafanya mandhari yawe masafi. Nainaonekana mandhari yake ni vyema mno sana na inayovutia kwa macho.

Haya ni magari ya umma, yameegeshwa kando ya barabara. Magari haya ni basi, hubeba abiria mahali ambapo wanapokwenda. Magari haya yanaelekea Kiambu na Kirigiti. Watu hupendelea magari haya kwa sababu huenda kwa kasi.

Hii ni barabara. Ina magari mengi ya umma na pia ya kibinafsi. Gari za umma hubeba abiria na kuwapeleka manyumbani mwao. Gari hizi hupendelewa na watu kwa maana hulipisha kwa bei nafuu.

Barabara ya Uma huwa na magari mengi . Magari ya Uma magari ya kibinafsi. Magari haya ni ya Uma kuna matatu na basi magari haya hubeba abiria na kuwabeba mahali ambapo wanapokwenda.

Hii ni gari ya umma. Gari hili limegeshwa kando ya barabara ili abiria waweze kuingia ndani. Abiria hupendelea gari kama hizi, kwa maana: huwa na bei nafuu, gari hizi huenda kwa kasi na kufikisha abiria mahali ambapo wanapokwenda.

Hili ni gari la umma . Limeegeshwa kando ya barabara . Limeegeshwa ili watu waweze kuingia na kuelekezwa manyumbani mwao au mahali ambapo wanapokwenda.

Hili ni basi limeegezwa kando ya barabara ili kubeba abiria. ni gari ya umma husafirisha abiria kutoka mahali moja hadi nyingine.

Haya ni magari ya umma. Yameegeshwa kando ya barabara ili watu waweze kupanda na kuelekea manyumbani mwao. Haya ni mabasi. Mabasi hupendelewa na watu kwa sababu huenda kwa mwendo wa kasi na kwa haraka.

Hii ni gari ya umma. Imeegeshwa kando ya barabara. Gari hizi hubeba abiria na kuwapeleka mahali ambapo wanapokwenda. Watu hupendelea gari hizi kwa maana huenda kwa mwendo wa kasi. Hii ni matatu.

Hizi ni gari za umma. Ni basi, zimeegeshwa kando ya barabara ili abiria waingie na kuelekea manyumbani mwao au mahali ambapo wanapokwenda .Gari hizi zinaelekea Cabanos, Syokimau, Mlolongo na Kitengela.

Haya ni magari ya umma nazo ambazo zimebeba abiria na kuelekea ambapo zinakwenda. Kando ya barabara kunazo zimegezwa ili abiria waingie na kuelekea ambapo wanapokwenda.

Hili ni gari la umma. Limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili hubeba abiria ili kuwaelekeza mahali mbalimbali. Gari hili linaelekea Chiromo, Freinba na Kileleshwa.

Haya n magari ya umma. Yameegeshwa kando ya barabara ili abiria waweze kuingia ndani na kuelekea mahali ambapo wanapokwenda. Magari haya hupendelewa na watu wengi maana huenda kwa mwendo wa kasi na kwa haraka.

Haya ni magari ya umma. Yameegeshwa kando ya barabara. Haya ni mabasi, mabasi hubeba abiria na kuwapeleka manyumbani mwao au mahali ambapo wanapokwenda.

Haya ni magari ya umma. Ni basi, huwa hubeba abiria na kuwapeleka mahali ambapo wanapokwenda. Magari haya hupendelewa na watu wengi kwa maana huwa na bei nafuu na huenda kwa kasi.

Hili ni gari la umma. Limeegeshwa kando ya barabara. Linangoja abiria waweze kuingia ili liwasafirishe ambapo wanapokwenda. Watu hupendelea magari haya kwa sababu huwa za bei nafuu na huenda kwa mwendo wa kasi.

Hizi ni gari za umma zimeegeshwa kando ya barabara ili abiria aweze kuingia, hii ni basi linaelekea upande wa Utawala Shutas, Chief, na pia Kitongori.

Hii ni gari ya umma. Imeegeshwa kando ya barabara ili abiria waweze kuingia ndani na kuelekea ambapo wanapokwenda. Hii ni basi inaelekea Westlands, Kangemi , Uthiru, Kinoo, Reagen, Kikuyu na kadhalika.

Haya ni magari ya umma. Magari haya yameegeshwa kando ya barabara. Magari haya hubeba abiria na kuwapeleka makazini mwao au manyumbani mwao. Gari hii inaelekea Kabanas, Syokimau, Mlolongo na Kitengela.

Haya ni magari ya umma, yameegeshwa kando ya barabara, ni basi hizi upandwa na abiria ili waweze kuelekea manyumbani mwao au kazini au mahali mbali mbali. Magari haya yanaelekea Utawala na Airways.

Hii ni barabara. Kwenye barabara kunazo gari aina nyingi. Gari za umma ambazo zimeegeshwa mbele yake ili abiria waweze kupanda na kupelekwa ambapo wanapokwenda.

Hii ni gari ya umma. Imeegezwa kando ya barabara ili iweze kubeba abiria na kuwapeleka mahali ambapo wanapokwenda. Gari hizi hupendelewa na watu kwa maana huenda kwa mwendo wa kasi.

Haya ni magari ya umma, magari ya umma hubeba abiria ili kuwapeleka manyumbani mwao, gari hili ni basi, gari hili linaelekea Westlands, Kangemi, Udhiru, Kinoo, Muthiga na Kikuyu.

Haya ni magari ya umma , yameegeshwa kando ya barabara, yanangoja abiria ili waweze kuingia. Ni basi ambazo husafirisha abiria kutoka mahali moja hadi kwingine.

Haya ni magari ya umma. Yameegeshwa kando ya barabara. Kando yake kunao afisa wa trafiki. Wamesimama kando. Magari haya husafirisha abiria, mahali ambapo wanapokwenda.

Hii ni barabara, barabara hii ni ya umma. Barabara hii ina magari mengi, kunayo magari kibinafsi na pia gari za umma. Gari za umma hubeba abiria kutoka mahali moja hadi nyingine.

Hii ni barabara, katika barabara hii kunayo magari ya umma magari haya hubeba abiria na kusafirisha katika mahali wanapokwenda. Magari haya huitwa matatu.

Hizi ni magari za umma. Magari hizi zimeegezwa kando ya barabara ili waweze kuweka abiria wapande na kuelekea ambapo wanapokwenda. Gari hizi ziko kando ya majumba makubwa ya ghorofa. Magari za umma huwabeba abiria kuwapeleka ambapo wanapotaka kuenda.

Hii ni barabara ya umma. Barabara hii ina gari za umma na pia gari za kibinafsi. Gari ambazo zimo humu ni basi. Basi hizi husafirisha abiria kutoka mahali moja hadi nyingine.

Haya ni magari. Magari haya ni basi. Basi yameegezwa kando ya barabara ili kubeba abiria. Gari hizi ni za umma. Hubeba abiria kutoka mahali moja hadi nyingine.

Hawa ni wanawake wawili, mmoja wao ameshika kibao cha gari ya umma inayoelekea 46 upande wa Hullingam , Chaka, Yaya, Valley Arcade, Amboseli, Kongo, Kawangware na Mayas. Gari hizi ni za umma kwa maana hubeba watu wengi kuwaelekesha kuenda kwao.

Hii ni barabara ya umma, barabara hii ina magari pia inavyobeba watu. Gari hizi ni za umma, kando yake kunao polisi wa trafiki na pia mtu anayeendesha pikipiki. Gari hizi hubeba abiria kuwapeleka mahali ambapo wanapokwenda.

Hii i gari ya umma. Gari hii ni matatu, gari hii inaelekea upande wa 46. Gari ya umma hubeba abiria wengi mno ili kuweza kuwapeleka makaazi mwao, pia watu hupendelea gari hizi kwa maana hulipisha bei nafuu.

Haya ni magari ya umma. Magari ya umma hubeba abiria. Abiria hawa wanaelekea pipeline . Kanado ya barabara hii, kunayo barabara lingine la reli. Reli hupitiwa na gari moshi, pia gari moshi hubeba abiria kuelekea mahali mbalimbali.

Hii ni barabara ya uma. Kando ya barabara hii kunayo miti mingi. Barabara hii ina gari dalili ni la kubebea abiria. Abiria hawa wanasafirishwa kutoka mahali moja hadi nyingine.

Hii ni gari ya umma. Gari hii ya umma ni matatu. Matatu hii imeegezwa kando ya barabara ili abiria waweze kuingia ndani. Abiria husafirishwa mahali moja hadi kwingine wanapoelekea.

Hii ni barabara ya umma. Barabara hii ina magari tofauti, kama vile basi, lori na magari za kibinafsi. Magari ya umma ni basi ambayo yanayosafirisha watu kutoka mahali moja hadi kwingine.

Hii ni barabara ya umma. Barabara ya umma hupitiwa na magari mengi. Kwa mfano, katika barabara hili kuna basi na matatu. Magari haya husafirisha abiria kutoka mahali moja hadi nyingine.

Haya ni magari ya umma. Magari ya umma hubeba abiria katika sehemu mbalimbali. Magari haya hupendwa na abiria kwa sababu huenda kwa mwendo wa kasi. Gari hili ni matatu.

Hii ni barabara ya umama, barabara hii ina magari mengi na pia kando yake kunao watu. Magari ambayo yamo humu ni gari ya umma, magari haya ya husafirisha abiria kutoka mahali moja hadi kwingine.

Barabara ya umma. Barabara hii ina magari mengi. Magari ambayo yamo katika barabara hii ni malori na pia gari za kibinafsi. Malori husafirisha vitu vingi ndani humo kutoka mahali moja hadi mahali nyingine.

Hii ni gari ya umma. Gari hii ni matatu. Matatu huwa hubeba abiria kuelekea mahali tofauti tofauti kama vile Voi, Mombasa , Mtwana na Malindi. Watu hupendelea matatu kwa maana huenda kwa mwendo wa kasi.

Haya ni magari ya umma. Magari haya yanatumika kusafirisha abiria kutoka mahali moja hadi ingine. Gari haya yanaelekea Nakuru na yanalipisha mia tano ili watu waweze kuelekea manyumbani mwao.

Hii ni gari ya umma. Gari hii ni matatu. Matatu hubeba abiria kutoka mahali moja hadi nyingine. Gari hili linalipisha themanini ili watu waweze kuelekea wanapokwenda.

Hii ni barabara ya uma. Barabara hii ina magari mengi mno. Kunayo malori, basi, na gari za kibinfsi. Basi hutumika kusafirisha abiria kutoka mahali moja hadi nyingine, na malori hubeba mizigo kutoka mahali moja hadi nyingine.

Haya ni magari ya umma. Gari hii inaelekea Nakuru, Giligil. Kando yake kunao pikipiki pia imebeba abiria, na pia kando yake kuna matwana ambayo mtu amekalia akingoja watu wa kuwabeba mizigo.

Hili ni gari la umma. Limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili hutumika kubeba abiria ili wafike mahali ambapo wanakokuenda. Gari hili ni gari la kuenda Benedicta, Githunguri, MC Airways ,Barracks na mahali mbalimbali.

Hii ni barabara ya umma, kando yake kunao polisi wa trafiki na magari mengi yanayopita. Barabara hii hutumika na magari tofauti kama magari ya umma ama magari ya kibinafsi.

Hii ni duka. Linauza maji . Maji ni muhimu katika afya ya binadamu , wanyama na pia mimea. Maji hii huuzwa yakiwa masafi ili watu waweze kuyanywa.

Hii ni mifereji. Mifereji hii ni tatu. Mifereji hii inamwaga maji, maji ni uhai katika binadamu na wanyama. Maji pia hutumika kwa kunyunyizia mimea ili iweze kumea vyema maji ni muhimu katika mwili na afya ya binadamu.

Hii ni mtungi ya maji, mtungi hii huwekwa maji ili mtu aweze kuyatumia kwa baadae. Kando yake kuna mkebe ambao umewekwa taka, pia huitwa jaa la takataka.

Hii ni mfereji. Mfereji hii inamwaga maji. Mfereji hii haijafungwa. Kando ya mfereji hii kunao mkebe. Mkebe huu una maua ndani. Maua hii inapendeza mno.